Dawa ya wanyama ikiwemo mbwa na paka iliyoifadhiwa kwenye vifungashio vyake ili isiweze kuharbika, nje kukiwa na maelezo ili kumuwezesha mtumiaji kutumia kwa usahihi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wanatabasamu wakiwa wameshikilia magunia ya dawa za wanyama pamoja na mifugo ya kampuni ya yarabodega.

Dawa ya asili za wanyama ikiwemo mbwa na paka, imehifadhiwa kwenye vifungashio vyake ili isiweze kuharibika, nje kukiwa na maelezo ya kumwezesha mtu kutumia kwa usahihi.

Vijana wawili waliovalia makoti marefu ya rangi ya kijani wakiwa katika shamba kubwa la migomba, wakikata mikungu ya ndizi iliyopangiliwa vizuri na kuipeleka masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyokomaa vizuri vilivyopangwa kwenye mstari ulionyooka, viko tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa sokoni kuuzwa kwa ajili ya wateja kununua.

Mwanaume mmoja akiwa katika shamba kubwa la matikitimaji, akionyesha kuwa yana ubora, ili kuweza kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzia wateja.

Shamba kubwa lililojaa miti mirefu ya mipapai; iliyopangiliwa kwa kunyooshwa vizuri, yanasubiriwa kuiva ili kuweza kupelekwa sokoni ni kama zao la biashara na kuyauza.

Mkulima mmoja wa kiume, akiwa katika shamba lililojaa miti mirefu, akivuna mahindi ili kupeleka sokoni kuuzia wateja.

Wakulima wanne wa kike kwa wa kiume wakiwa katika shamba lililojaa mahindi yaliyokauka, yakivunwa ili kupelekwa sokoni kuuzia wateja.

Mkulima wa kiume aliyevalia fulana nyeupe na bukta akiwa katika bustani ndogo iiyopandwa mazao mbalimbali akiwa anakagua kama yapo tayari kwa ajili ya mavuno.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa ameegemea kabichi nyingi, zilizopangiliwa vizuri, zilizotoka shambani na kuanza kusambazwa kwaajili ya mahitaji ya kila siku ya nyumbani.

Magunia ya mahindi yaliyotoka shambani na kupukuchuliwa vizuri, nje huku watu wengi wakiangalia wanaweza kwenda, kukoboa na kusaga kupata unga kwa ajili ya chakula.

Magunia mengi ya mazao kama mtama, mchele, ufuta, choroko, mihogo, maharage pamoja na mazao mengine, yamepangiwa vizuri nje ya duka hilo

Msitu wenye miti mikubwa mibichi na iliyokauka, chini yake kukiwa na wapandaji wanaopanda miche midogomidogo ya miti.

Kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo hutumia maji kupanda mimea na mbogamboga mbalimbali, zikiwa kwenye mabomba makubwa zilizopangiliwa na kunyooshwa vizuri.

Kilimo cha kisas ambacho hakitumii udonvo kinatumia maji kwa umwagiliaj kikiwa kimezungukwa na neti huku pembeni kuna msimamiaji wa mazao hayo

Eneo kubwa lililozungushiwa vyuma pamoja na neti, ndani kuna wakulima wawili wa kilimo cha kisasa, ambacho hakitumii udongo kinatumia maji, kwa ajili ya kupanda mbogamboga mbalimbali.

Kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, kinatumia maji kupanda mboga mboga mbalimbali. Zikiwa kwenye mabomba madogo na makubwa, pamoja na ndoo.

Ng'ombe watano wakubwa wenye rangi tofautitofauti wapo katika banda kubwa lililotengenezwa kwa chuma wanakula chakula baadae kuchinjwa na kupelekwa viwandani kuchakataliwa na kuwa nyama ili kupelekwa masokoni na mabuchani kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri, kutoka katika mimea ya rangi ya kijani. Ambazo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuhifadhiwa vizuri katika makopo au pakiti za plastiki.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, zimestawi vizuri tayari kwa uvunaji na kupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa katika shamba ili kuweza kuangalia nyanya zilizoiva ili kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kupelekwa madukani kuuzwa.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanakula na wengine wamelala, wapo kwenye banda kubwa lililotengenezwa kwa chuma nene kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja na kuchinjwa ili kupata vitoweo nyumbani.

Vitunguu vingi vilivyotoka shambani vimekomaa vizuri tayari kwa kupelekwa kiwandani kusindikwa ili kuletwa masokoni kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na sehemu nyingine.

Shamba kubwa la nyanya zilizoiva vizuri, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa. Na kuwa nyanya ya kopo na malighafi nyingine, ili kupelekwa madukani na masokoni kuuzwa.

Mkulima mmoja mwanamke akiwa amesimama kwenye shamba kubwa, lenye miti mingi midogomidogo akiwa anachagua kahawa zilizoiva vizuri, kwa ajili ya kupeleka kiwandani kuchakatwa na kuwa kahawa halisi.

Vitunguu vingi vilivyo toka shambani vimekomaa vizuri, mtu mmoja akiwa anavichota na kupelekwa kiwandani kusindikwa, ili kuletwa masokoni kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hoho zenye rangi nyekundu na njano vimepandwa na kulimwa kwa mfumo mwagiliaji ambao unatumika katika mashamba madogo au makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa kwa kupangwa vizuri kwa mfumo wa matuta ya kidondosha maji kidogo.

Shamba lenye miche ya mbogamboga aina ya chainizi, lenye mipira mirefu iliyonyooka inayotoa maji kidogokidogo, inayofahamika kama kilimo cha matone.

Shamba kubwa lenye miche ya mbogamboga, yenye mipira mikubwa na midogo inayotoa maji kidogokidogo, inayofahamika kama kilimo cha matone.

Mpira mkubwa pamoja na mipira mingine midogo midogo iliyopo shambani, ikitoa maji kwenye mazao, inayojulikana kama kilimo cha matone.

Mazingira yaliyo na miti na nyasi zilizokauka kutokana na ukosefu wa maji kwa mda mrefu, kukiwa na barabara refu ya vumbi inayotumiwa na magari pia kuna safu za milima mirefu.

Mazingira ya hali ya hewa yenye mandhari nzuri ya kuvutia, milima mikubwa na mabonde madogo madogo ikiwa na vichaka na miti mikubwa kwa midogo yenye kijani kibichi.

Mazingira ya hali ya hewa yenye mandhari nzuri ya mto mrefu, wenye maji yanayotirirka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi, pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Barabara ndefu ya udongo ikiwa imezungukwa na mazingira na mandhari nzuri ya kuvutia na majani mabichi na makavu pamoja na miti mkubwa na mdogo ya aina mbalimbali.

Mbuzi wengi waliolala na wengine kusimama wenye rangi nyeupe na nyeusi wapo katika banda kubwa la mbao lililopangwa vizuri, tayari kwa kuuzwa na kuchinjwa kwa ajili ya kitoweo.

Wafugaji wawili wa kuku, wa kike na kiume; wakiwa ndani ya banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na nyavu, wakiwa wanawapa kuku chakula pamoja na maji.

Mbegu za maua mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye pakiti vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa katika safu ya chuma kukiwa na kibandiko kinachoonyesha bei zinavouzwa.

Shamba kubwa la kilimo cha mbegu lenye mipira mirefu iliyonyooka inayotoa maji kidogo kidogo ili mwisho isikauke na kuharibika, ambapo inajulikana kama kilimo cha matone.

Duka kubwa la mbegu za mazao mbalimbali ya shambani zilizopangwa vizuri, kwenye safu zilizonyooka ndani yake kuna mwanamke mmoja muuzaji amesimama.

Duka kubwa la mbegu mbalimbali kama: maharage, mahindi, mtama, wele, choroko na nyingine nyingi; zipo kwenye magunia yaliyopangwa vizuri tayari kwa kuuzwa kwa matumizi ya shambani.

Bango lenye tangazo lililotengenezwa kwa rangi tofautitofauti, likiwa na maandishi yanayoonyesha huduma zinazotolewa na kliniki ya wanyama wa kufugwa kama vile: mbwa, paka na sungura.